Watu hawa wako hospitalini. Wameketi chini kwa viti. Ni wa jinsia wa kike na kiume. Wamevaa barakoa mdomoni. Wauguzi wamevaa nguo rasmi za kazi.

Hii ni chumba cha wagonjwa cha upasuaji. Wauguzi wamevaa nguo rasmi za kazi wenye rangi wa buluu na kijani kibichi. Taa zinawaka hapa na kuleta mwangaza.

Wanawake hawa wako hospitalini. Wamekaa chini kwenye viti. Wengine wamevaa barakoa, mmoja amekaa chini; akidungwa sindano na muuguzi.

Mama huyu amebeba mtoto mgongoni kwa leso. Amevaa barakoa. Mbele yake kuna watu wawili waliokaa chini. Mmoja anabonyeza simu ilhali mwingine anaandika kitabuni.

Mwanamke huyu na mwanawe wameketi kitandani huku wakiwa wamejifunika kwa neti. Juu ya kitanda kuna godoro na blanketi. Ukutani wamefungia vibuyu vidogo. Wanatabasamu wakionekana kua na ucheshi mno.

Hapa ni hospitali, mgonjwa amelala kitandani akiwa amejifunika shuka nyekundu. Muuguzi aliyevaa nguo rasmi za kazi zilizo nyeupe anamdunga sindano mgongoni.

Muuguzi huyu ambaye ni wa jinsia wa kike, yuko hospitalini. Amevaa nguo za rasmi za kazi wenye rangi nyeupe na bluu. Juu ya meza kuna tembe, sindano na karatasi.

Mama huyu ni mjamzito. Amevaa barakao na kufunga leso kiunoni. Mbele yake kuna mwanaume mmoja ambaye ni wale wanaofanya kampeni ya kutembea na kuelimisha jamii juu ya afya. Mkononi amebeba kitabu cha kliniki na vitabu vingine. Amevaa barakao. Wanajadiliana na mama huyu.

Hii ni kampeni inayotawalwa na hospitali ambayo inajulikana kama Moi Teaching and Referral Hospital. Ni kampeni ya kutibu macho. Watu wanaofanya hii kampeni wamevaa barakoa, huku wakitembea kwa mwendo wa aste aste kwa barabara.

Watu hawa wapo hospitalini. Mwanamke mmoja amelala akitazama juu, huku akionekana aking'olewa meno. Wauguzi wamevaa nguo rasmi za kazi, wenye rangi wa bluu na kijani kibichi, mkononi wamevaa glovu.

Mwanaume huyu anasugua meno kupitia, dawa ya mitishamba. Mwanya iko katika meno yake. Meno inavutia na kuwa nyeupe. Amenyoa ndevu zake. Katika shingo yake amevaa shanga.

Mvua imenyesha kwa wingi na mahali hapa kumefurika. Nyumba zilizo hapa ni za mabati. Watu wawili wamejazwa na maji ya mfuriko na wanaonekana wakijaribu kuepuka. Nje kwenye hizo miti watu wameanika manguo.

Watu hawa wanafanya kampeni ya kupeana vyakula kwa walio athirika katika eneo ya Kiambu. Kampeni hii linapeperushwa katika kituo cha runinga ya KBC. Wanakagua vyakula hivi kwa uangelifu mno na kuhakikisha mambo yako shwari.

Moto mkubwa wenye moshi nyeusi imewaka na kuchoma, sehemu ya barabara hili, watu wamekusanyika na wengine wanatembea wakivuka barabara, miti imepandwa kando ya barabara.

Kampeni hii ni ya kupeana vyakula sehemu zilizokabwa na njaa. Wanawake wawili wamepewa mafuta ya kupika na mbele yao kuna magunia ya vyakula ambayo yamesimamishwa. Wamevaa shanga shingoni na kujifunika na vitambaa.

Katika barabara hii kuna ajali ambayo imetendeka na vitu kutapakaa kila sehemu, watu wengi wamezingira eneo hili, basi mbili kubwa zimesimama katikati ya barabara, walio hapa ni wa jinsia wa kike na wa kiume.

Hapa ni hospitali. Gari la kubeba wagonjwa imefunguliwa nyuma. Mgonjwa mmoja amekaa inje kwa kiti akingoja kuhudumiwa. Maua imepandwa kando ya nyumba hii.

Muuguzi huyu ako hospitalini. Amevaa nguo nyeupe, tai nyekundu na viatu nyeusi. Mkononi ameshikilia sindano huku akitia dawa ndani.

Mwanaume huyu ameketi chini kwa kiti ameinamisha kichwa mezani huku ameshikilia. Mkononi amevaa saa, mbele yake kuna komputa ya mkononi wenye rangi wa kijivu.

Mwanamke huyu amevaa nguo rasmi za kazi zenye rangi wa bluu. Amevaa barakowa na glovu mikononi, ameketi chini akionekana kuwa na mawazo mingi.

Dawa hii ni ya kumeza ya kuepusha maumivu imeandikwa Ibuprofen , karatasi hii imebeba tembe ishirini na nne, ni ya rangi nyekundu na nyeupe, kando yake imeandikwa tarehe ya kuzingatia, kabla dawa hizi ziharibike, na kuleta madhara mwilini.

Hii ni dawa ya kukinga maumivu ambayo imeandikwa kama Betamol. Tembe ni elfu moja. Iko kwa chupa nyeupe iliyofunikwa. Maelezo ya kutumia na kuhifadhi imeandikwa katika chupa hii.

Mtoto huyu na mama yake wako hospitalini, amebebwa akiwa akitazama juu, muuguzi ameshikilia mdomo yake, huku akitia dawa mdomoni.

Mwanaume huyu yumo hospitalini, ameketi chini. Anadungwa sindano mkononi na muuguzi, ambaye ni wa jinsia wa kike. Muuguzi huyu amevaa nguo za kirasmi za kazi. Wote wamevaa barakoa.

Mtoto huyu na mama yake wapo hospitalini. Muuguzi aliyevaa glovu, barakoa na nguo rasmi za kazi anatia dawa mdomoni mwake.

Mtoto huyu ako hospitalini. Anaonekana kuwa mtoto wenye jinsia wa kike. Amevaa rinda ,kwenye mguu amevaa soksi nyeupe. Anadungwa sindano na muuguzi. Mamake amemshikilia mapaja anapodungwa sindano.

Watu hawa wako hospitalini, wamevaa barakoa, mwanaume mmoja amekaa kwenye kiti ambayo ni ya rangi nyeupe.

Mtoto huyu amefunikwa na shuka. Anaonekana kuwa mdogo sana. Anadungwa sindano na muuguzi. Mama yake amevaa nguo ya madoadoa na amesimama hapo kando akimtazama.

Mtoto huyu amebebwa na mama yake aliyevaa barakoa wenye rangi wa kijani kibichi. Wako hospitalini. Muuguzi anatia dawa mdomoni mwake. Mkononi amevaa glovu.

Mtoto huyu ako hospitalini. Amelazwa juu ya kitanda ya hospitali. Amefunikwa kwa shuka wenye rangi nyekundu. Muuguzi amevaa nguo rasmi za kazi wa rangi nyeupe na buluu. Mkononi amevalia glovu. Ameshika sindano.

Mtoto huyu anapewa dawa ya chanjo na muuguzi, amelazwa akitazama juu ili aweze kupewa dawa. Dawa hii inawekwa ndani ya mdomo wake, anaonekana kubebwa na mzazi wake.

Mwanamke huyu amevaa nguo wenye rangi nyekundu ameketi chini anadungwa sindano mkononi. Muuguzi anayemdunga amevaa barakoa mdomoni na glovu nyeupe mkononi.

Mwanamke huyu amevaa barakoa mdomoni. Amebeba begi wenye rangi nyeusi. Anadungwa sindano na muuguzi aliyevaa nguo rasmi za kazi wenye rangi nyeupe na glovu mkononi.

Watoto hawa wamekaa chini kwenye mkeka iliyotandikwa, ni wanne. Juu ya mkeka wamekelea kitabu. Wanasoma yale ambayo yameandikwa wakiashiria kutumia mikono.

Muuguzi huyu amevaa nguo za kirasmi za kazi ambayo ni rangi nyeupe. Amevaa barakoa kwenye pua. Mkononi ameshikilia sindano na anapotia dawa ili aweze kudunga mgonjwa. Ni wa jinsia ya kike.

Mtoto huyu ambaye amebebwa na mamake ameshikwa mdomo anapatiwa dawa au chanjo na muuguzi. Wote wamevaa barakoa na wamekaa chini na wengine wamesimama. Wanaume wawili wanachukua picha kwa simu zao.

Mwanamuke huyu ako hospitalini, amelala kwenye kitanda huku ameshikilia mtoto mdogo kifuani. Ameva barakoa, kando yake kuna mguzi, alieva nguo rasmi za kazi wenye rangi nyeupe.

Wauguzi hawa wa watoto ni wa jinsia wa kike. Wamevaa nguo rasmi za kazi wenye rangi wa njano. Mmoja amebeba mtoto akitazama juu, na mwingine akitia dawa mdomoni mwake.

Huyu ni muuguzi wa watoto, ni wa jinsia wa kike. Amevaa nguo rasmi za kazi. Ameshikilia mtoto mmoja aliye jiegemea kwenye ukuta. Mdomoni wake anatia dawa ya chanjo.

Kijana huyu anadungwa sindano wa kuangamiza malaria mkononi. Anaonekana akitabasamu mno. Anayemdunga ni mwanaume aliyevaa miwani machoni, barakoa na nguo nyeupe.

Mtoto huyu amelazwa akitazama juu, na dawa ya chanjo kutiwa mdomoni. Amebebwa na mama yake. Muuguzi anayempa dawa ni wa jinsia wa kike, aliyefunga kitambaa kichwani.

Hapa ni hospitali. Wazazi wameleta watoto wao wagonjwa hospitalini. Watoto wengine wamebebwa kwenye mgongo. Wanaume wawili wamesimama hapa. Wanawake wengine wanazungumza na kujadiliana kwa pamoja.

Huyu ni muuguzi wa watoto. Amevaa nguo nyeupe na kujifunika kofia kichwani. Mwanamke mmoja ambaye ameketi chini amebeba mtoto anayedungwa sindano.

Mtoto huyu amelazwa akiangalia juu, amebebwa na mamake. Muuguzi anatia dawa ya chanjo kwenye mdomo wake. Ameshikilia mamake kwa nguvu juu ya kuogopa. Mamake ameshikilia mdomo anapopewa dawa ya chanjo.

Mwanamke huyu anachota maji kwenye vibuyu ambavyo ni vya rangi wa njano. Mkononi ameshikilia simu huku akionekana akibonyeza. Amevalia barakoa.

Mwanaume huyu anaosha mikono. Maji yanatiririka kutoka kwenye mifereji na kumwagika chini. Povu iko kwa mikono yake. Ameinua shati juu ili isilowe maji. Amevaa shati ya samawati.

Mimea hii ni ya ndizi ambayo huliwa na watu wengi, ina matawi marefu ya kijani kibichi. Misitu imemea hapa. Miale ya jua imeeenea kila sehemu.